Kuna gari, rangi ya jeupe. Kuna mtu amesimama huku nyuma. Kuna nyasi na miti refu refu.

Kuna mtu amesi amekaa hapo mwingine hapo juu ya ako ndani ya duka lakini amekaa kule juu kuna maji. Kuna mwingine anafikiria hapo ni duka lenye inauza vitu mingi sana.

Hapa ni soko, kuna ndimu, kuna ndimu , kuna ndizi, kuna viazi, kuna watu wauzaji, kuna wanunuaji, kuna wengine wanakaa hapo, wengine wanasimama.

Duka kuna kijana anasimama huko ana angalia. Duka zinasaidia kuchukua mapicha kufanya mwingine anakaa huko gari anatembea.

Ndimu kibichi, nyanya vitu vingi vingi vya kukula, vya kukula. Watu wanauza wengine wananunua.

Hii gari ni kama rangi jivu, kuna rangi nyeusi. magari zimetoka katika pahali pengine, wengine ni Toyota, wengine ni Range Rover na miti.

Pesapal inasaidia vitu mingi. Iko na Mpesa na kadi ya kulipa alafu inalipa na Mpesa hasa iko na MasterCard na ni vizuri sana kuitumia.

Pesa, hapa kuna pesa mingi sana kama elfu moja na elfu nne pesa tunapendanga sana pesa, pesa pesa.

Simu inatusaidia vitu mingi sana iko naona Safaricom ziko na apps nyingi sana zinatumika kwenye kila pahali tunatumia kupigia watu simu.

Gari nyeusi aina ya Proboxi, inametameta na inakaa vizuri sana. Kila mtu angetamani kuendesha hii gari.

magari mingi ziko na za kila aina aina hata ya jekundu iankaa kama zikona taa ya nyeupe

Kuna magari ya kijivu magari kama rangi ya kijivu, kama rangi nyeusi, nyeupe. Kuna miti refu refu hapo inakaa kama sawa sawa